Katika mandhari haya yaliyotengenezwa kabisa na kuboreshwa, limesimamishwa gari aina ya matatu lililofungwa vyoo lenye rangi ya fedha na nambari ya usajili ni KCN 709.

Katika jumba hili kubwa kabisa la maoonyesho yapo magari kadha wakadha ya kifahari, mawili yakiwa yenye rangi ya nyeusi, samawati, nyekundu na nyeupe mtawalia. Pia nje yanaonekana yakiwa yamewekwa uwanjani yakingoja kununuliwa.